Meza yenye rangi nyeupe, juu ya meza kuna pasipoti mbili, pasipoti moja imeandikwa Republic of Kenya na paspioti nyingine imeandikwa East Africa, pia kuna mkeka wenye bendera ya Kenya. Kwenye mkeka kuna kalamu.